Kiwanda cha kuzalisha umeme kwa mvuke, kikiwa kimeekwa kwenye bonde lenye milima midogo, anga la samawati na moshi mweupe mkubwa kutoka kwenye mitando ya kupoezea. Eneo jirani limefunikwa na miti na vichaka na kuna miundombinu ya umeme inayoonekana kwa umbali. Hii inaonyesha uzalishaji wa nishati mbadala katika mazingira ya asili.

Kiwanda cha kuzalisha umeme kwa mvuke kikiwa kimewekwa kwenye bonde lenye milima midogo, anga la mawingu na jua linalo angaza upande wa kulia. Majengo mawili makubwa ya kiwanda yanatoa moshi mweupe kutoka kwenye mitambo yake yakupoeza. Eneo jirani limefunikwa na miti na vichaka na kuna miundombinu ya umeme inayoonekana kwa umbali. Hali hii inaonyesha uzalishaji wa nishati mbadala katika mazingira ya asili.

Kiwanda kikubwa cha kuzalisha umeme, huenda kiwanda cha joto ardhi kutokana na moshi unaotoka kwenye minara ya kupoza. Kiwanda hiki kina majengo kadhaa na miundo mbinu mikubwa ikiwemo mabomba na nyaya za umeme. Eneo lote limezungukwa na ardhi kavu yenye mimea michache na barabara za udongo. Kuna pia miundo mingine ya viwanda kwa mbali na hii inaonyesha uzalishaji wa nishati.

Kiwanda kikubwa cha nishati labda ya jotoardhi nchini Kenya kutokana na nembo ya KenGEN na mabomba makubwa. Wafanyakazi wanne wakiwa wamevaa nguo za usalama wanatembea mbele ya miundombinu hiyo tata. Miundo mingi ya bomba na nguzo za chuma zinaonekana likionyesha shughuli kubwa ya uzalishaji. Anga linaonekana wazi likiongeza mwonekano wa kiwanda hiki cha kisasa.

Kituo cha umeme kilicho wazi. Kuna transfoma kubwa ya rangi ya kijivu na miundo mingi ya chuma inayobeba nyaya za umeme juu yake pia kuna magari yaliyoegeshwa nyuma yake na wafanyakazi wanaonekana wakifanya kazi katika eneo hilo. Ardhi imefunikwa kwa changarawe hali hii inaashiria miundo mbinu muhimu ya kusambaza umeme labda sehemu ya gridi ya taifa au mfumo mkubwa usambazaji wa umeme.

Nguzo kubwa ya umeme yenye nyaya nyingi zinazoning'inia ikiwa imesimama dhidi ya anga la bluu lenye mawingu meupe. Chini ya nguzo hiyo, kuna ua wa waya na mimea ikiwemo mahindi ikionyesha kuwa eneo hilo linaweza kuwa karibu na shamba.

Mafundi wa umeme wapo kazini wakitengeneza au kufunga nyaya za umeme kwenye nguzo. Mmoja wa mafundi amepanda nguzo kwa kutumia ngazi ndefu ya rangi ya machungwa na wengine wanaonekana chini wakimsaidia au kusimamia kazi. Wote wamevalia mavazi ya kazi yenye rangi ya samawati na kijivu, nguzo za umeme ziko karibu na ukuta wa mawe na miti mirefu yenye majani mabichi.

Nguzo ndefu za umeme zikipita kwenye eneo kubwa la ardhi tambarare lililofunikwa na nyasi. Nyaya za umeme zinaonekana zikinyoosha angani, dhidi ya anga ya samawati safi, kuna mti mmoja ulio mbali upande wa kushoto, na miundo mingine ya umeme inaonekana kwa umbali. Hali hii inaashiria miundo mbinu ya usambazaji wa umeme katika eneo la wazi.

Jengo kubwa lenye paa la kijani kibichi linaonekana kuwa kiwanda au kituo cha umeme, likiwa limejengwa katika eneo la wazi. Nyuma yake kuna nguzo kubwa za umeme zenye umbo za H na mandhari ya miti na mashamba kwa umbali. Anga ni la bluu na linaonekana kuwa wazi.

Kituo kikubwa cha kusambaza umeme kilichozungukwa na ardhi pana, yenye nyasi na miti michache. Kituo hicho kina minara mingi ya chuma, nyaya na vifaa vingine vya umeme vilivyopangwa kwa mpangilio. Nyuma kuna milima na anga wazi lenye rangi ya samawati. Kuna barabara ndogo na nguzo za umeme zinaonekana zikielekea na kutoka kwenye kituo, ikionyesha uhusiano wake na grid ya taifa.

Mandhari ya ziwa au mto mpana uliotulia ukionyesha tafakari ya anga na mawingu kwenye maji yake. Kingo za maji zimezungukwa na mimea na miti mirefu yenye majani mengi ikionyesha mazingira asilia na yenye mimea mingi. Kuna sehemu ya udongo uliowekwa imara karibu na kingo za maji.

Mikono miwili iliyovaliwa glavu nyeupe, inafungua au kurekebisha mabomba makubwa ya samawati. Mabomba haya yameunganishwa kwa viungio vya chuma, vilivyokazwa kwa boliti. Udongo unaonekana chini ya mabomba, ikionyesha kuwa kazi inafanywa nje. Hali hii inaonyesha shughuli ya matengenezo au ufungaji wa mfumo wa maji.

Twiga watatu wakiwa wamesimama kwenye udongo mwekundu. Miili yao imepambwa na madoa ya kahawia yanayoashiria umbo lao la kipekee. Twiga wawili wamesimama karibu sana mmoja akionekana kumtegemea mwenzake huku watatu akisimama pembeni kidogo akitazama. Nyuma yao kuna mimea mingi ya kijani kibichi na miti ikionyesha mazingira yao ya asili. Hii inaonyesha hifadhi ya wanyamapori nchini.

Kundi la watoto wa shule wakiwa wamevalia sare zao za rangi ya kijani na kijivu wakisherehekea kwa furaha baada ya kupanda miti. Baadhi yao wanashikilia miche ya miti midogo iliyopandwa kwenye mifuko nyeusi na wengine wanashikilia mikebe ya kumwagilia maji. Wote wanaonekana wenye furaha na wengine wakiwa wameinua mikono yao juu. Wamesimama karibu na shimo lililochimbwa kwa ajili ya kupanda mti na kuna mti mwingine mkubwa tayari kwenye mandhari.

Kundi la watu wanaofanya kazi katika mazingira machafu sana, yenye maji meusi na taka nyingi, inaonekana ni jaa kubwa la taka. Wanaume kadhaa baadhi yao wamevalia fulana za usalama zenye rangi angavu, wamesimama ndani ya maji machafu, wakitumia vijiti au zana zingine kukusanya na kuondoa taka. Kuna mlima mkubwa wa taka nyuma yao, ikionyesha kiwango kikubwa cha uchafuzi.

Kikundi cha wachezaji wengi wakiingiza dansi ya kitamaduni, kwenye jukwaa kubwa la mbao. Baadhi yao wamevalia mavazi meusi yenye manyoya na mapambo, huku wengine wakiwa na mavazi mepesi na vyombo vya asili . Nyuma yao, kuna viti vingi viliopangwa kwenye safu, vikionyesha kua wako katika ukumbi wa michezo, au eneo la tamasha.

Mkondo wa maji machafu wenye maji ya kahawiakahawia na taka zikielea you. Kingi za

Mwanaume ambaye amevalia shati la khaki na suruali ya jeans , ameshikilia mamba mdogo mikononi mwake. Anaonekana kutabasamu na kumtazama mpiga picha. Nyuma yake kuna ukuta uliofunikwa na mimea kwa njia ya udongo na inwezekana yupo kwenye bustani ya wanyama au kituo cha uhifadhi wa wanyamapori.

Tembo mchanga anatembea katika mazingira ya wazi. Rangi yake ya kahawia nyekundu inawezashiria udongo mwekundu iliyopakwa kwenye ngozi yake jambo la kawaida kwa tembo wa kiafrika. Tembo huyo anamaskio makubwa yaliyotamka na mkia mdogo. Anaonekana kuwa na miguu yake minne huku mmoja wa mbele ukiwa umeinuka akionyesha mwendo. Mandhari ya nyuma yanaonyesha kuwa kavu na mimea michache ikipendekeza eneo la savannah .

Mkondo wa maji machafu uliojaa takataka nyingi na uchafu. Majinyana rangi nyeusi na yanaonekana kuwa yamechafuliwa sana. Kando ya mkondo huo kuna rundo la taka na mawe na mabomba ya zege yaliyolala chini. Kwa umbali kuna lori na watu wakitembea ikionyesha mazingira ya mjini au viungani na hali hii inaonyesha uchafuzi wa mazingira na changamoto za usafi katika eneo hilo.

Sanamu mashuhuli ya Dedan Kimathi katikati ya jiji la Nairobi. Sanamu hii ili simama juu ya msingi wa jiwe, yamaanisha Kimathi akiwa ameshika silaha, ikionyesha umuhimu wake wa kihistoria. Imezungukwa na uzio wa chuma na kuwekwa katikati ya majengo marefu, yenye shughuli nyingi za mjini, ishara ya barabara ya Kimathi street inaonekana wazi ikisisitiza eneo la kihistoria na jukumu la jiji.

Kundi kubwa la pundamilia wanakunywa maji kutoka kwenye mto au kidimbwi kidogo. Wamejipanga safu na milia yao nyeusi na nyeupe inajitokeza wazi. Nyuma yao kuna nyasi fupi za kijani kibichi zikionyesha mazingira ya wazi ya savana.

Ndege aina ya tai mwenye manyoa ya kahawia akiwa ametua kwenye tawi la mti ana mdomo mkali wa njano uliopinda na kucha ndefu zenye rangi ya njano zinazomshikilia tawi kwa imara. Ndege huyu anaonekana akitazama chini kwa umakini labda akitafuta mawindo.

Eneo limekumbwa na uharibifu mkubwa labda baada ya jengo kuporomoka au tukio jingine la maafa. Watu kadhaa wanaonekana wakijaribu kuondoa vifusi baadhi yao wakibeba mabati makubwa mabegani. Kuna rundo la mbao na vifaa vingine vilivyo poromoka chini. Mandhari ya ujumla inaonyesha hali ya machafuko na kazi ya uokoaji au uondoaji wa vifusi ukiendelea.

Simba yuko nyuma ya uzio wa chuma wenye matundu. Amekaa chini na anaonekana kuutazama mkono wa mtu, uliowekwa karibu na uzio kana kwamba anajaribu kumgusa. Mkono huo unaonekana wa mtu aliyekuja kuzuru hifadhi ya wanyama pori. Mazingira ya nyuma yanaonyesha udongo wenye rangi ya kahawia, na mimea kidogo ya kijani kibichi.

Mtu anatumia miguu yake kukanyaga na kubana mifuko ya plastiki ilitupwa ndani ya pipa kubwa la plastiki. Nyuma ya mtu huyu kuna rundo kubwa la mifuko ya plastiki ikionyesha wingi wa tka za palstiki. Vitendo hivi vinaashiria juhudi za kukusanya na kubana taka za palstiki labda kwa njia ya kuchakata tena au kupunguza ujazo wao.

Mkondo wa maji machafu uliojaa takataka nyingi na uchafu. Maji yana rangi nyeusi na yanaonekana kuwa yamechafuliwa sana. Miti na vichaka vya kijani kibichi vimeota kando ya mkondo na nyumba za mabati zinaonekana kwa mbali. Hii inaonyesha uchafuzi wa mazingira na changamoto za usafi katika eneo hilo.

Watu wawili wanapiga picha ya selfi mbele ya maporomoko ya maji. Mwanamke amevaa shati jekundu na suruali nyeusi huku mwanamume amevaa koti la rangi ya kijani kibichi na suruali ya samawati. Wote wamesimama kwenye miamba mikubwa na maji yanatiririka kwa kasi nyuma yao. Hali hii inaashiria shughuli za utalii katika eneo hilo lenye mandhari ya asili.

Barabara iliyoharibika na iliyojaa uchafu ikionekana kuwa imeadhirika na mafuriko. Mwanaume mmoja amevaa shati jekundu na suruali isiyokolea amesimama katikati ya barabara iliyojaa maji chafu. Daraja kubwa linaonekana nyuma yake na uchafu na mimea iliyoharibika imekusanyika kando ya barabara na chini ya daraja. Anga lina mawingu na miti inaonekana kwa umbali.

Ndege mzuri mwenye rangi ya angavu. Mwili wake mkuu na rangi ya kijani kibichi yenye kuvutia. Mabawa yake na mkia mrefu una rangi ya bluu iliyokolea huku mkia ukiwa na umbo la kifahari. Kichwani ndege huyo ana rangi nyeusi juu na madoa mekundu na meupe karibu na macho yakimpa mwonekano wa kipekee.

Kundi la wachezaji wapatao saba wanacheza huku wakiwa wameshika ngoma ndefu zenye umbo la silinda. Wamevalia mavazi ya kitamaduni, yakiwemo sketi za nyasi au vitambaa vyenye rangi ang’avu, na baadhi yao wana mapambo ya manyoya meupe kichwani. Nyuma yao, jukwaa lina pazia jekundu na viti vya kuketi vyenye rangi ya kijani, juu ya pazia kuna michoro ya sanaa kama ngoma za marimba zilizochorwa.

Eneo la makazi duni linaonekana, ambapo kuna rundo kubwa la takataka na uchafu katikati ya taswira. Nyumba zilizojengwa kwa matofali na mabati zimepangwa kwa wingi kwenye vilima, zikionyesha hali ya msongamano mkubwa. Anga ni la samawati na jua kali linaangaza juu. Mandhari hii inaashiria changamoto za usafi wa mazingira na hali ya maisha katika makazi duni.

Kundi la watu wengi, wengi wao wakiwa wamevalia tishati za samawati wakiwa wamekusanyika karibu na mimea midogo na miti midogo. Inaonekana kama shughuli ya upandaji miti au bustani ya jamii. Watu wengine wamesimama kwa makundi wakizungumza huku wengine wakishugulika na mimea. Mandhari inaonekana kuwa bustani au eneo la wazi lenye miti mirefu kwa umbali.

Mwanaume anatembea kwenye eneo lenye tope na uchafu mda baada ya mvua huku nyumba zilizojengwa kwa mabati zikionekana nyuma. mwanaume huyu amebeba gunia kubwa la rangi ya kijani mgongoni na ndoo nyeupe na buluu mkononi. Mazingira yanaonekana kuwa duni na yasiyo na miundo mbinu bora.

Kundi la watoto ambao wameketi chini, nje ya jengo lenye kuta za samawati. Mtoto aliye mbele ameketi na ana sahani ya chakula mbele yake, huku akiinua kichwa chake na kutazama juu. Watoto wengine wanasubiri au wanakula, na mazingira yanaonyesha shughuli ya kijamii, au msaada. Hii inatoa taswira ya maisha ya jamii, na mahitaji ya kimsingi.

Mwanaume ambaye amevaa shati la kijani kibichi na kofia nyeupe ,ananywesha tembo mdogo chupa ya majiwa. tembo huyu ana rangi ya kahawia na anaonekana kunywa maziwa kutoka kwenye chupa huku maji yakimwagika kutoka mdomo wake. mandhari ya nyuma yana miti na mimea mingine ikionyesha mazingira ya asili labda katika kituo cha kulea tembo yatima au mbuga ya wanyama.

Mamba wawili wakubwa wamelala juu ya mawe na udongo labda wakipumzika katika hifadhi ya wanyama au bustani ya wanyama. Mamba mmoja anaonekana kuwa mkubwa zaidi na yule yuko upande wa kulia huku mwingine mdogo akiwa karibu yake. Mbele yao kuna kizuizi cha saruji kikiashiria uwepo wa uzio au mpaka kwa watazamaji. Hali hii inaonyesha wanyama wakiwa katika mazingira yanayofanana na makazi yao ya asili.

Ndege anayefanana na korongo au stork . Ndege huyu ana manyoya meupe kichwani na shingoni huku uso wake ukiwa na rangi ya nyekundu au kahawia iliyokolea, hasaa karibu na macho. Ana mdomo mrefu, mpana na wenye ncha ukiwa na rangi ya machungwa au manjano iliyokolea. Macho yake yana rangi ya chungwa iliyokolea na mandhari ya nyuma yamefifia yakionyesha rangi ya kijani kibichi na anga ya bluu iliyofifia.

Eneo lenye changamoto kubwa limejaa makazi duni. Katikati ya taswira kuna mkondo wa maji machafu uliojaa uchafu. Nyumba zilizojengwa kwa mabati na udongo zimejengwa pande zote mbili za mkondo huo wa maji. Watu wachache wanaonekana wamesimama na wengine wakitembea katika eneo hilo

Mwanaume amekaa karibu na chupa za maji na vijerikani vya njano akionyesha shughuli ya biashara usambazaji wa maji ,nyuma yake kuna mkondo wa maji machafu na takataka ikionyesha mazingira ya makazi duni ,watu wengine wanaonekana kwa umbali wakifanya shughuli zao wakionyesha maisha ya kila siku katika eneo hilo hali hii inawakilisha changamoto na upatikanaji wa maji safi na usafi wa mazingira katika baadhi ya maeneo.

Mkondo wa maji machafu uliojaa takataka na uchafu katika kati ya mazingira ya watu. Majengo yaliyotengenezwa kwa mabati na udongo yamejengwa pande zote mbili za mkondo wa maji yakionyesha hali duni ya makazi. Kuna ngozi zilizotundikwa nje zikikaushwa na mimea ya nyasi zimetawanyika kando ya mkondo wa maji. Hii inaashiria changamoto za uchafuzi wa mazingira na usafi katika eneo hilo.

Eneo la uharibifu mkubwa ambapo jengo linafanyiwa ubomoaji , Mashini kubwa ya kuchimba yenye rangi ya kijani kibichi inaonekana katikati ikitumia ndoo yake kubomoa mabaki ya jengo lilo kuwa limejengwa kwa mabati na mbao ,kuna rundu kubwa la vifusi mabati yaliyo pindika ,mbao na takataka nyingine chini anga inaonekana kuwa na mawingu na kuna baadhi ya miti upande wa kushoto hii inaashiria shughuli za ubomoaji.

Kundi kubwa la watoto na watu wazima, wengi wao wakiwa wamevalia sare za shule na barakoa, wamesimama nje chini ya mti. Wote wameshika miche midogo ya miti, wakionyesha shughuli ya kupanda miti. Watu wazima wawili pande ya kulia wamevalia suti. Mandhari inaonyesha udongo mwekundu na miti mingi ,ikionyesha mazingira ya shule au eneo la wazi ,lenye shughuli la uhifadhi wa mazingira.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi lilizojaa aina mbalimbali za mazao ya kilimo. Katika mstari wa mbele kuna makopo mengi yaliyojazwa viazi yaliyopangwa kwa uangalifu katika miundo. Nyuma yao miundo mikubwa ya viazi vikuu, inaonekana na pia kuna rundo la katoni za mayai. Upande wa kushoto kuna ndoo zilizojazwa nyanya nyekundu zilizopangwa vizuri. Chini yake hapo kuna vitunguu vingi vya rangi ya zambarau. Pia kuna mboga za kijani kibichi. Mchuzi mmoja aonekana kusimama nyuma ya bidhaa zake.

Vifaru wawili wapo katika enye lenye miti na nyasi. Mmoja wao amesimama akionekana kula kitu chini, huku mwingine akionekana amelala chini mbele yake. Eneo hilo linaonekana kua sehemu ya hifadhi ya wanyama au bustani, ikiwa na uzio wa nyuma.

Mto unaopita katikati ya makaazi duni ukiwa umejaa takataka na uchafu watu wengi wakiwemo watoto wanonekana wakiwa ndani ya maji wengine wakifua na wengine wakicheza nyumba za mabati zimeonekana kando ya mto zikionyesha hali ngumu ya makaazi hali hii inaonyesha changamoto kubwa za usafi wa mazingira.

Mazingira pana ya asili yenye mti mmoja mkubwa uliosimama peke yake karibu na bwawa la maji. Eneo lote limefunikwa na nyasi za kijani kibichi na anga lina mawingu meupe na bluu. Inaonekana kama mandhari ya mbuga ya wanyama au hifadhi ya asili.

Twiga anachungulia juu ya uzio na kichwa chake kikiwa kimeinama kidogo kuelekea mbele. Manyoya yake yana madoa ya kahawia na njano na maskio yake yameelekezwa juu. Nyuma ya twiga kuna mazingira yenye ya kijani kibichi, miti mirefu, na nyasi na twiga wengine wanaonekana kwa umbali. uzio huu una muundo wa chuma wenye michoro tata na rangi ya kahawia na hii inaashiria eneo la wanyamapori au mbuga ya wanyama.

Mto wenye maji ya rangi ya kahawia yakitirika kwa kasi, labda kutokana na mvua kubwa wa mafuriko. Kando kando ya mto huo kuna uchafu mwingi na taka zimetapakaa, zikionyesha hali ya uchafuzi wa mazingira. Majengo kadhaa ya makazi, mengine yakiwa hayajakamilika yanaonekana yamejengwa karibu na ukingo wa mto, au kwenye kilima kilicho nyuma. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu, kuashiria kuwa, kumetoka kunyesha au kunanyesha hivi karibuni.

Duma anatambea kwenye nyasi yenye rangi ya kijani kibichi, manyoa yake yana madoa meusi meusi na anaonekana akitembea kwa uangalifu. Nyuma yake kuna mti uliokatwa na matawi ukionyesha mazingira ya wazi au hifadhi ya wanyama. Duma huyu anaonyesha umbo lake la kawaida lenye misuli na mkia mrefu unaosaidia kusawazisha mwili wake.

Mtoto mdogo amesimama katika eneo la udongo akishika mche mchanga uliopandwa kwenye kikapu kidogo cha udongo. Mtoto huyu amevaa shati jeupe na sketi ya samawati, kwa mbali kuna watu wazima wakijishughulisha na kupanda miti mingine, ikionyesha shughuli za upandaji miti au urejeshaji wa mazingira.

Paneli tatu zinaonyesha mfumo wa usambazaji wa maji. Paneli ya kwanza inaonyesha valvu kubwa ya samawati iliyounganishwa na bomba kuu la maji. Paneli ya kati inaonyesha mabomba makubwa ya maji ya kawaida yakipanda kwenye milima. Paneli ya tatu inaonyesha bomba dogo likitoa mtiririko wa maji.

kundi la swara watatu, wakitembea kwenye nyasi ndefu za kijani kibichi, wana milia meusi na meupe kwenye bavu zao. Nyuma yao, kuna kundi kubwa la wanyama wengine wasioonekana vizuri, labda nyumbu au nyati. Kwa kila nyasi kwenye upeo wa macho, na mandhari ya milima au vilima iko mbali.

Mazingira ya makaazi duni yakiwa na nyumba zilizojengwa kwa mabati na mbao. Mbele kuna mkondo wa maji machafu uliojaa takataka na uchafu mwingi. Mbwa amelala chini kwenye udongo upande wa kulia na hali hii inaoneysha changamoto za usafi wa mazingira na miundo mbinu duni katika eneo hili.

Bwawa ambalo ni hifadhi ya maji yenye rangi ya kahawia. Kwenye ukingo wa bwawa kuna jengo dogo la boma, kubwa la rangi ya hudhurungi au kutu inalopita juu ya daraja. Nyuma ya bwawa kuna kilima chenye miti mingi ya kijani kibichi na lori jeupe likiwa limeegeshwa pembeni. Anga linaonekana kuwa na mawingu machache na mandhari yanaonyesha eneo la mashambani.

Mandhari pana ya asili yenye mimea mingi ya kijani kibichi. Anga lina mawingu meupe na buluu yanayoashiria hali ya hewa ya kupendeza. Kwa mbali kuna milima au vilima vinavyoonekana vikichanganyika na upeo wa macho. Hii inaashiria uzuri wa mandhari ya wazi na asili.

Nyani mmoja, yuko ndani ya ngome ya waya. Uso wa nyani huo unaonekana wazi, ukiwa na macho makubwa na machozi, huku akishika nyaya za ngome, kwa mkono wake. Nyani ana manyoya ya kijivu kahawia, na picha inatoa taswira ya uhuru wake, kuwekwa mipaka. Hali hii inaweza kuwakilisha wanyama waliohifadhiwa katika hifadhi, au bustani ya wanyama.

Kundi la watu, baadhi yao wakiwa wamevalia sare za kijeshi na wengine nguo zakawaida wanashiriki katika shuguli ya upandaji miti. wanaume wawili mmoja akiwa amevaa fulana ya kijani na mwingine suti wanashikilia ncha wa mti na kuweka kwenye shimo lililochimbwa ardhini. Pemeni kuna koleo la kijani na chombo cha kumwagilia maji vikionyesha maandalizi ya kupanda miti.

Watu wanafurahi shughuli za majini kwenye ziwa, Katikati ya picha kuna watu wawili wanaoendesha boti ndogo za kuelea zinazoendeshwa kwa miguu, zikiwa na rangi ya njano. Kando, kulia, kuna boti nyingine yenye watu wanaonekana kuwa familia, wanaofurahia matembezi. Ufukoni mwa ziwa, kuna miti mingi ya kijani kibichi na uzio wa mbao unaoelekea kwenye eneo lenye mimea mingi.

Basi kubwa la abiria lililopambwa kwa rangi ya samawati na picha ya uso wa mwanamke, limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli. Bango kubwa lenye maelezo ya njia linaonekana likining'inia nyuma ya basi, watu wengine na magari yanaonekana katika mandhari ya jiji, ikionyesha shughuli nyingi za usafiri wa umma na biashara.

Basi la abiria la rangi ya zambarau limeegeshwa kando ya barabara yenye lami. Mwanaume mmoja amesimama mlangoni mwa basi akionekana kuwa kondakta huku akishikilia nguzo ya mlango. Juu ya mlango kuna bango la kuonyesha bei shilingi hamsini na pia kuna orodha ya vituo. Abiria mmoja anaonekana akichungulia njia kupitia dirisha la basi. Basi hilo linaonekana kuwa la huduma yab usafiri wa umma.

Mazingira ni ya jiji yenye shughuli nyingi inavyodhibitishwa na majengo marefu, baadhi yakiwa na matangazo ya bidhaa kama vile Tecno na Glovo . Barabara inaonekana yenye magari mengi ikiwemo mabasi na pikipiki na kuna watu wengi wanaotembea kando ya barabara. Watu wengine wamevalia sare zinazoashiria usalama au udhibiti wa trafiki.

Basi dogo la abiria maarufu kama matatu likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Matatu hilo ikiwa na chapa ya Prestige Shuttle limepambwa kwa rangi nyeupe na madoa ya chui likionyesha muundo wa kipekee. Abiria wanaonekana wakipanda au kushuka huku watu wengine wakizunguka eneo hilo. Nyuma ya matatu kuna majengo yenye mabango ya biashara na shule yakionyesha kuwa hii ni eneo la kibiashara na elimu labda katika mji mkubwa.

Barabara kuu yenye magari mengi na inaashiria ya msongamano wa magari, upande wa kushoto wa barabara kuna maduka na biashara ndogo ndogo zenye miavuli zikionyesha shughuli nyingi za kibiashara, majengo marefu yanaonekana pande zote mbili za barabara ya kipamba mandhari ya jiji ,kuna mabasi, malori na magari mengine mengi yakisafiri.

Treni nyeupe yenye mistari ya chungwa na waridi ikionekana kupita uzio wa wavu wa chuma. Treni hiyo imesimama kwenye reli katikati ya nyasi. Nyuma ya treni kuna miti na anga wazi. Kwa sheria ni mchana. Uzio huo wa chuma unafanya ionekane kama treni imehifadhiwa au haitumiki kwa sasa.

Barabara kuu yenye magari yanayotembea pande zote mbili chini ya anga la mawingu. Juu ya barabara, kuna daraja la chuma la rangi ya njano. Kando ya barabara, kuna nyasi ndefu zilizopandwa na kwa umbali kuna miti mirefu na jengo la mnara wa simu. Pia kuna bango kubwa la matangazo upande wa kushoto. Hali hii inaonyesha miundombinu ya kisasa ya barabara.

Matatu nyingi zenye rangi na michoro tofauti zikiwa zimeegeshwa barabarani. Matatu ya rangi ya samawati na njano mbele inaonyesha uso mkubwa wa abiria mbele. Nyuma yake kuna matatu nyingine za rangi mbalimbali zikiwa zinashughulikia shughuli nyingi za usafiri wa umma. Eneo hilo linaonekana likiwa na jua na majengo marefu kwa mbali, likikamilisha taswira ya jiji lenye shughuli nyingi

Magari ya abiria yaliyojaa rangi na graffiti yakiwa yameegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Watu wanatembea kando ya barabara wengine wakionekana wakipanda au kushuka mabasi. Mabasi yameandikwa maneno kama, shalom na God heals. Katika mandhari ya nyuma kuna majengo marefu na mitende. Hali hii inaonyesha uhai wa jiji na umuhimu wa usafiri wa umma katika eneo hilo.

Kundi la watuwanatembea kando ya barabara huku basi dogo la abiria lenye rangi ya samawati na njano likionekana nyuma yao. Basi hili lina michoro mbalimbali na linaonekana likiwa limeegeshwa au likipakia abiria. Kwa umbali, kuna majengo mengine ya mabasi yaliyoegezwa hali hii inaonyesha shughuli nyingi katika eneo la mjini labda kituo cha mabasi au barabara yenye msongamano.

Matatu yenye rangi ya kijani kibichi na njano ikiwa imesimama barabarani, ikiwa imejaa abiria au ikiwasubiri. Matatu hiyo ina maandishi mbalimbali na majina ya njia. Pia watu kadhaa wamesimama karibu na gari, wakiwemo abiria wanaopakia au makanga wanaoingiza abiria. Mandhari inaonyesha shughuli nyingi za usafiri wa umma katika eneo la mjini.

Barabara yenye magari mengi yaliyosimama kwenye foleni huku watu wakitembea kando ya barabara. Kuna majengo ya ghorofa kwa nyuma na miti mingi ya kijani kibichi ikipamba eneo hilo. Anga ni la bluu na lina mawingu machache, yakionyesha kuwa ni mchana. Hii inaonyesha shughuli za kila siku katika jiji lenye msongamano wa magari.

Eneo lenye shughuli nyingi ya mabasi ya abiria na watu. Kuna mabasi mawili, moja likiwa na rangi ya ijani na lingine likiwa na rangi ya buluu, zote zikiwa zimendikwa city hoppa . Watu kadhaa wamesimama karibu na mabasi wakionekana kusubiri au kuingia ndani. Baadhi ya mabasi yana matangazo. Maandhari ya nyuma kuna majengo marefu ya miti ya minazi kuashiria kuwa ni eneo la mjini lenye shughuli nyingi.

Barabara pana ina magari machache yanayoenda pande zote mbili. Kuna miti mingi ya kijani kibichi kando ya barabara ikionyesha mazingira yenye mimea. Kwa mbali, kuna kituo cha mafuta cha Shell na mabango mengine kuashiria kuwa ni eneo la kibiashara. Anga linaonekana kuwa jeupe labda kutokana na mwanga mkali wa jua au mawingu.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa watu na mabasi ya abiria iliyopambwa kwa michoro kuna mabango mbali mbali ya matangazo yameninginia juu yakitangaza bishara na huduma hali hii inaonyesha eneo la mjini lenye msongamano mkubwa wa watu na magari labda kituo cha mabasi au soko.

Basi kubwa la abiria lenye rangi ya samawati na michoro mbalimbali, likiwa limeegeshwa barabarani kando ya jengo ndefu la rangi ya kahawia. Namba ya njia 105 Shuttle imeandikwa nyuma ya basi. Kuna watu kadhaa wakitembea kando ya basi na kuna bango lenye maelezo ya njia na huduma zingine. Hali hii inaonyesha shughuli za usafiri na umma wa msongamano wa watu katika eneo la mjini.

Barabara enye shuguli nyingi jijini ambapo watu wengi wanatembea kwa miguu. Mabasi mawili ya abiria moja la samawati na jingine la zambarau yameegeshwa kando ya barabara yakionyesha shuguli za usafiri wa umma. Majengo marefu yanaoekana nyuma yakikamilisha mandhari ya jiji huku miti ya kijani kibichi yakiongeza uzuri. Hali ya jumla inaonyesha pilkapilka za maisha ya kila siku jijini.

Mandhari ya mtaani yenye shughuli nyingi ikiashiria eneo ya kituo cha mabasi au matatu. Kuna basi kubwa la rangi ya bluu na kijani limeegeshwa upande wa kushoto na watu wachache wamesimama karibu nalo. Pikipiki ya rangi ya zambarau limeegeshwa katikati ya picha, kando ya kulia kuna bango la Nairobi City County Business Incubation Center ikitangaza Wi-Fi ya bure. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya jiji.

Barabara kuu yenye msongamano wa magari na watu katikati ya jiji. Kuna matatu nyingi zikiwa na rangi na michoro tofauti zikisubiri au zikipakia abiria. Askari polisi na watu wengine wanaonekana wakitembea na kusimama kando ya barabara, wakionyesha shughuli za kawaida mjini. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakikamilisha mandhari ya jiji lenye shughuli nyingi.

Barabara yenye shughuli nyingi imejaa magari na watu, ambapo mabasi mawili ya abiria yamepaki kando ya barabara. Basi moja lina rangi ya kijivu na samawati, likiwa na jina Veteran limeandikwa juu yake. Basi lingine lina rangi ya samawati na michoro ya katuni ya mtoto. Kwa umbali, kuna majengo marefu

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa watu na magari, ambapo basi dogo la abiria lenye rangi ya nyekundu na nyeusi, linaonekana likiwa limeegeshwa. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi hilo na baadhi wametazama simu zao. Kuna pia pikipiki nyeusi iliyoegeshwa mbele ya basi na majengo ya biashara yaliyo na mabango ya matangazo yanaonekana kwa umbali. Hali hii inaonyesha msongamano na shughuli nyingi za kibiashara na usafiri katika eneo la mjini.

Barabara yenye shughuli nyingi huku udongo ukiwa umelowa kidogo kutokana na mvua. Magari kadhaa yamesimama kwenye foleni ikiwemo magari madogo, lori za saruji na magari meupe. Afisa wa trafiki anazungumza na dereva wa gari dogo jeupe. Taa za trafiki zinaonekana kwa umbali na kuna majengo marefu yanayojengwa yakionyesha ukuaji wa mji.

Mazingira ya jiji yenye shughuli nyingi. Gari nyeupe lenye teksi linaonekana mbele likiwa na ishara ya taxi ya rangi ya chungwa na nyeupe juu ya paa. Nyuma ya teksi barabara imeingia watu na magari, huku majengo yenye maduka na biashara yakionekana kando ya barabara. Inaonekana kama siku ya kawaida yenye pilkapilka nyingi.

Msongamano wa watu na mabasi barabarani. Kuna mabasi mengi yaliyopakwa rangi tofauti .Baadhi yakiwa na rangi ya kijani na manjano. Watu wanatembea kando ya barabara, wengine wakiwa wamesimama karibu na mabasi. Kuna mabango na matangazo yaliyoning'inia juu. Hali hii inaonyesha shughuli nyingi za usafiri wa umma katika jiji.

Basi la abiria lililopambwa kwa maandishi na picha likiwa limeegeshwa barabarani huku abiria wakipanda au kushuka. Basi lina rangi ya samawati na dhahabu na linaonekana kuwa katika hali nzuri. Watu wengi wamekusanyika karibu na basi wakionyesha shughuli nyingi za usafiri wa umma. Jengo refu linaonekana kwa umbali nyuma ya basi.

Barabara kuu yenye daraja ya watembea kwa miguu linalo pita juu yake. Daraja hilo lina rangi ya samawati na limejengwa kwa chuma likionekana kutumika kuvuka barabara iliyo na msongamano wa magari. Kuna watu wachache wakitembea kando ya barabara na magari yanaonekana yakipita kwa kasi. Anga lina mawingu mepesi likiashiria hali ya hewa ya kawaida.

Basi dogo la abiria lenye rangi ya fedha na samawati likiwa limeegeshwa barabarani. Basi hili lina bango kubwa juu yake lenye maandishi kadhaa yanayoonyesha njia kadhaa ambazo gari hilo linaenda. Watu kadhaa wanaonekana wakipanda au kushuka basi na wengine wamesimama karibu. Kwa mbali kuna majengo ya biashara na mabango mengine ya matangazo. Hali hii inaonyesha shughuli nyingi za usafiri wa umma na biashara katika eneo la mjini.

Barabara kuu yenye daraja la chuma lenye rangi ya njano lililo ekwa juu barabara. Lori ya njano lenye tanki ya maji liko njiani na magari mengine yanaonekana yakitembea kwa umbali. Anga lina mawingu meupe na samawati, hali hii inaonyesha miundombinu ya kisasa ya barabara na usafiri.

Basi kubwa la abiria, lenye rangi ya kijani na nyeusi, likiwa limeegeshwa kando ya barabara, watu kadhaa wamekusanyika karibu na basi, baadhi yao wakiwa wamesimama na wengine wakionekana kupanda au kushuka. Kuna mitende mirefu na majengo kwa mbali, ikionyesha mazingira ya mjini. Hali hii inaonyesha kituo cha mabasi au eneo la umma lenye shughuli nyingi za usafiri.

Barabara kuu yenye shughuli nyingi. Kuna magari mengi yakiendeshwa pande zote mbili za barabara. Kuna barabara ya watembea kwa miguu kando ya barabara na baadhi ya watu wanatembea. Majengo na miti yanaonekana kwa umbali na kuna daraja la chuma linalopita juu ya barabara kuu likiongeza muundo kwenye mandhari.

Shimo lenye maji ya rangi ya kahawia na matope. Kuna mabomba mawili ya umwagiliaji yenye rangi ya kijani na bomba moja jeusi, yakipita ndani na kuzunguka shimo hilo. Ardhi inayozunguka shimo ni kavu na imechimbwa, ikiashiria shughuli za ujenzi au matatizo ya mabomba. Hali hii inaweza kuashiria ujenzi wa miundo mbinu ya maji au tatizo la ufujaji wa maji.

Mkondo wa maji safi na mengi yakimiminika kutoka kwenye bomba kubwa la chuma lenye rangi ya kutu na njano. Maji yanatiririka chini kuelekea kwenye eneo lenye majani mabichi na mimea mingine. Mbali nyuma, bomba lingine linaonekana likipita usawa na anga la mawingu meupe na samawati. Hii inaashiria mfumo wa umwagiliaji au chanzo cha maji safi kinachotoka ardhini.

Mabomba makubwa ya rangi ya buluu yaliyopinda yamepangwa kwa safu, kila bomba lina vali na vifaa vingine vilivyowekwa juu yake, ambavyo vinaonekana kutumika kudhibiti mtiririko wa maji. Mabomba haya yamewekwa kwenye uso wa saruji na nyuma yao kuna miundo mingine ya viwanda inayoelekeza kwenye kuta za chuma. Mpangilio wa mabomba unaashiria mfumo mkubwa wa usambazaji.

Rundo la mabomba ya plastiki yenye rangi nyeupe au kijivu hafifu. Mabomba haya yana ukubwa na kipenyo tofauti, yakiwa yamewekwa juu ya sehemu inayofanana na sakafu ya saruji. Baadhi ya mabomba haya, yamepangwa kwa usawa, huku mengine yakionekana yamelazwa ovyo yakitengeneza umbo la rundo.

Lori kubwa la kujimba visima lenye rangi ya samawati na manjano limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye udongo jini ya anga lenye mawingu hafifu. Lori hili lina vifaa vizito vya kuchimba visima vilivyowekwa nyuma yake na inaonekana kuwa tayari kwa kazi au limemaliza kazi mahali hapo.

Ukuta wa mabati, uwezekano wa nyumba au banda. Chini ya ukuta huo, kuna mito ya maji na bomba dogo likichomoza kutoka ardhini likiwa limetulia kwenye mawe na nyasi kavu. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje na kuna majani yaliyokauka chini.

Bomba la chuma linamwaga maji safi kwenye beseni la mawe lililofunikwa gubwi. Beseni limejaa maji mengi ambayo yanatiririka kwa kasi na kuunda mapofu madogo. Nyasi za kijani kibichi zinaonekana kuzunguka eneo hilo na nuru ya jua inaonekana wazi juu ya nyasi upande wa kushoto.

Mfereji mrefu umefunikwa na udoongo huku kukiwa na bomba jeusi la chuma lililowekwa ndani yake maji machafu yanaonekana yakikusanyika chini ya mfereji mazingira yanaonyesha kazi ya ujenzi au matengenezo labda ya mfumo wa maji taka au maji safi nuru ya jua inaonekana ikionyesha upande wa mbali wa mfereji.

Shimo refu lenye maji ya matope chini yake, taka na mawe yanaonekana yametawanyika ndani ya shimo. Kuta za shimo ni za udongo uliochimbwa na kivuli cha mtu kinaonekana upande wa kulia wa shimo. Hali hii inaweza kuashiria ujenzi wa mfereji wa maji taka au miundombinu mingine au inaweza kuwa eneo la uchimbaji.

Mirija mingi ya chuma ambayo inaonekana kua na kutu na imelala kwenye nyasi. Baadhi ya mirija imepinda kidogo na ina kingo zilizopangwa vizuri. Inaonekana kama vifaa vya zamani vya ujenzi, au mabomba yasiotumika.

Eneo la udongo na tope lililojawa na maji machafu yakiwa na takataka nyingi kama vile mifuko ya plastiki iliyoelea juu ya maji na kuzama ndani ya tope. Udongo unaonekana kuwa umejaa nyayo za viatu ikionyesha shughuli za binadamu. Hali hii inaashiria uchafuzi wa mazingira na ukosefu wa mifumo bora ya usafi.

Chemichemi ya maji ya zamani iliyotengenezwa kwa mawe, ikiwa na maji yanayovuka juu na kumwagika chini. Chemichemi hiyo ina ngazi mbili na kwenye sehemu ya chini, kuna vichwa vya simba vilivyochongwa ikitoa maji. Nyuma ya chemichemi, kuna majengo ya kifahari ya zamani yenye mitindo ya usanifu wa ulaya. Anga lina mawingu meupe meupe ikionyesha hali ya hewa ya wastani.

Kundi kubwa la watu wakiwa wamekusanyika katika eneo la wazi, ambapo baadhi yao wamelala chini wakiwa wamefunikwa na blanketi. Kuna watu kadhaa wakiwemo viongozi na wafanyikazi wa afya, baadhi yao wakiwa wamevalia barakoa na glavu. Wakionekana kutoa msaada na kusimamia hali hiyo. Hali hii inaweza kuashiria tukio la maafa au dharura, ambapo msaada unatolewa kwa waathirika.